Sekta ta afya ni kati ya vitengo vinavyozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Madaktari hawa wapo kwenye chumba cha upasuaji wakiendelea kumfanyia mgonjwa upasuaji. Wamevaa mavazi yao rasmi yanayohitajika katika shughuli hii na wanashikiliana kwa pamoja ili kuhakikisha hakuna hitilafu yoyote.

Sekta ya afya ni kati ya vitengo vinavyozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Madaktari hawa wamo katika chumba cha upasuaji wakiendelea kumfanyia mgonjwa upasuaji. Wamevaa mavazi yao rasmi inayohitajika katika shughuli hii na wanashirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha hakuna hitilafu yoyote.

Afya kwa watoto ni kati ya mambo yanayozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Mama huyu aliyembeba mtoto wake mgongoni amefika katika kituo cha afya ili kupata matibabu kwa mtoto. Wahudumu wawili wameketi na mama huyu ili kumhudumia. Mhudumu mmoja wa afya anaandika ripoti ya matibabu.

Maswala ya afya kwa watu yanazingatiwa sana hapa mjini nairobi. Kifaa hiki kimesimamishwa hapa kwa ajili ya watu kunawa mikono. Kina maji na vile vile sabuni iliyo ndani ya chupa ipo mahali hapa. Kaka mmoja anaendelea kunawa mikono ili kuakikisha usafi. Kuna watu wengine ambao wapo mahali hapa.

Afya kwa watoto ni kati ya mambo muhimu yanayozingatiwa hapa mjini. Mhudumu huyu wa afya yupo katika harakati ya kumhudumia mtoto. Mtoto ameketi chini na muuguzi ana sindano mkononi anayotumia kupenyezea mtoto dawa kwenye mwili kupitia bega lake. Muguuzi amevaa aproni ya manjano na wote wana barakoa midomoni.

Sekta ya afya ni kati ya mambo yanayozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Wahudumu hawa wa afya waliovaa sare zao rasmi wamefika katika eneo hili ilikutoa huduma za afya kwa wenyeji. Watu wengi wamefika katika eneo hili kupata huduma za afya na maafisa hawa wa afya wanaendelea kuwahudumia.

Ukosefu wa mvua mara kwa mara huwa unasababisha ukame hapa mjini. Sehemu hii haina mimea yoyote na imekauka sana ishara kuwa haijanyesha kwa muda mrefu. Ndugu huyu aliyevaa barakoa kwenye mdomo amesimama na mama aliyemshika mtoto na anampa msaada wa bidhaa tofauti tofauti.

Hapa mjini Nairobi mambo ya afya kwa wakaaji yanazigatiwa sana. Hii ni kliniki itembeayo ambayo inaeda sehemu moja hadi nyingine kutoa huduma za matitabu kwa wagonjwa. Watu wamefika apa ili kuhudumiwa shida mbalimbali katika miili yao. Mabango ya kijani kibichi ya wafadhili wa shughuli ii yamesimamishwa mahali apa.

Huduma ya afya ni moja ya sekta muhimu hapa mjini. Mama huyu kwenye kitanda yupo hosptilani na amejifungua mtoto salama. Familia, jamaa na marafiki wamemtembelea kumpa hongera. Mama mmoja ameketi kwenye kitanda kumshikia mtoto.

Hapa mjini Nairobi mambo ya afya ya wakaaji yanazingatiwa sana. Hii ni kliniki itembeayo ambayo inaenda sehemu moja hadi nyingine kutoa matibabu kwa wagonjwa. Watu wengi wamefika hapa ilikuhudumiwa shida mbalimbali katika miili yao.

Sekta ya afya inazingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Kliniki hii itembeayo imefika katika eneo hili ili kutoa huduma za afya kwa wenyeji. Rangi yake nyeupe inapendeza. Vile vile jina la kliniki limeandikwa karibu na mlango wa kliniki hii. Limeegeshwa mahali salama pasipo na miti yoyote.

Afya kwa watoto ni kati ya mambo yanayozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Wahudumu hawa wa afya wamefika katika nyumba ya mama huyu ili kutoa huduma za matibabu kwa mtoto wake. Mama ameketi na kumshika mtoto huku mhudumu mmoja wa afya akiendelea kumhudumia mtoto.

Sekta ya afya ni kati ya vitengo vinavyozingatiwa sana hapa mjini Nairobi, kliniki hii itembeyayo imefika katika maeneo haya kutoa huduma za afya kwa wenyeji ,madaktari wapo katika harakati ya kujiandaa ili kuwahudumia watu watakaofika katika eneo hii ,mlango wa kliniki hii umefunguliwa na jina ya kliniki imeandikwa karibu na mlango.

Huduma za afya zinazingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Kliniki hii itembeayo imefika hapa kutoa huduma za afya kwa watu. Mlango wa kliniki umefunguliwa na jina la kliniki limeandikwa. Bango linaloonyesha huduma zinazotolewa limewekwa. Madaktari wamesimamisha hema kubwa nyeupe hapa kando ili kuwahudumia wagonjwa.

Huduma za afya zinazingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Kliniki hii itembeayo imefika hapa kutoa huduma za afya kwa watu. Mlango wa kliniki umefunguliwa na jina la kliniki limeandikwa. Bango linaloonyesha huduma zinazotolewa limewekwa. Madaktari wamesimama mahali hapa wakiwangojea wagonjwa.

Afya ya meno ni moja ya mambo muhimu kwa mwili wa kila mtu. Daktari huyu yupo katika harakati ya kuyakagua meno ya mgonjwa, ili kutambua jino lililo na shida. Amevaa aproni yake ya kazi ambayo ni ya rangi nyeupe na mikononi amevaa glavu nyeupe pia. Mgonjwa ameketi kwenye kiti na kufungua mdomo wazi, ili daktari aone jino lililo na shida.

Afya ya meno ni muhimu kwa kila mtu hapa mjini. Daktari huyu yupo katika harakati za kung’oa jino la mgonjwa lililo na shida. Mkono mmoja amevaa glovu, ameushika lenzi anayoitumia kuangalia jino lililo na shida, na mkono ule mwingine ameshika kifaa ambacho atakitumia kung’oa jino lenyewe.

Afya ya meno ni muhimu kwa kila mtu. Meno haya yana afya nzuri ishara kuwa yametunzwa vyema. Yana mpangilio mzuri kwenye mdomo na ni meupe pepepe. Vilevile ufizi umeshikana vizuri na meno.

Afya ya meno ni muhimu kwa kila mtu hapa mjini Nairobi. Meno haya yana afya nzuri ishara kuwa yametunzwa vyema. Yana mpangilio mzuri kwenye mdomo na ni meupe pepepe. Vile vile ufizi umeshikana vizuri na meno. Ulimi pia ni safi.

Utunzaji wa meno ni moja ya kigezo muhimu kwa afya ya binadamu. Meno haya yana utofauti mkubwa. Meno yaliyo upande wa chini yametunzwa vizuri na yamejishikilia vizuri kwenye ufizi. Meno yaliyo upande wa juu hayapo vizuri kwani yameanza kuoza ishara kuwa yamekoswa kutunzwa.

Afya ni moja ya vigezo vinavyozingatiwa hapa mjini Nairobi. Daktari yumo katika harakati ya kuyakagua meno ya mgonjwa ilikutambua ni jino gani lililo na shida. Kwenye mikono ameshika vifaa vya kuyakagua meno na vilevile amevaa glovu ilikuzuia maambukizi.

Afya ya meno ni muhimu kwa kila mtu hapa mjini Nairobi. Meno haya yanapendeza na ni safi ishara kuwa yametunzwa vizuri. Ni meupe pe pe pe. Yamepangika vizuri kwenye mdomo na yameshikilia vizuri kwenye ufizi.

Utunzaji wa meno ni moja ya jambo muhimu kwa afya ya kila mtu. Mswaki huu wa meno unamiminiwa dawa ya meno kisha kuutumia kuyasugua meno ili yatakate. Mkono mmoja unashika mswaki na ule mwingine unafinya dawa kwenye mswaki.

Afya ya meno ni kati ya vitu muhimu kwa mwili wa kila mtu. Daktari huyu wa meno yupo katika harakati ya kuyakagua meno ya mgonjwa. Amevaa koti nyeupe na glavu mikononi. Ameshika tablet yenye picha iliyo na ukaguzi wa meno ya mgonjwa. Anaendelea kumwelezea mgonjwa ambaye ameketi.

Afya ya meno ni muhimu kwa kila mtu. Meno haya yana afya nzuri ishara kuwa yametunzwa vyema. Yana mpangilio mzuri kwenye mdomo na ni meupe pe pe pe. Vile vile ufizi umeshikana vizuri na meno.

Kuna nyakati mafuriko hutokea jijini Nairobi, kutokana na mvua nyingi inayonyesha. Kwenye hii barabara mambo si mazuri kwani maji yamejaa kila mahali. Shughuli za usafiri zimetatizika na watu wamekwama kutokana na uhaba wa magari. Mmoja wa timu ya dharura yuko hapa kuyaelekeza magari, yasije kusababisha ajali kutokana na kutoiona baraste.

Mara kwa mara nyingi hunyesha hapa mjini Nairobi, na kusababisha hasara kubwa. Kuna maji mengi yaliyotuama hapa ishara kuwa mvua nyingi, imenyesha katika eneo hili. Wanaume wawili wapo ndani ya maji kuzoa bidhaa ambazo zimesombwa na maji.

Mara kwa mara mvua nyingi hunyesha hapa mjini Nairobi. Mto huu umefurika sana ishara kuwa mvua nyingi imenyesha katika sehemu hii. Mafisa wa msalaba mwekundu wapo ndani ya maji kumuokoa mtoto aliyezama ndani ya maji. Moja wa maafisa hawa amemuweka mtoto juu ya mabega ili kumtoa kwenye mto.

Kwa kawaida ajali nyingi huwa zinatokea hapa mjini Nairobi kutokana na shuguli nyingi zinazoendelea. Timu ya dharura iliyovaa mavazai yao rasmi ipo hapa na imebeba mtu kwenye machela ishara kuwa ameumia. Wanaelekea kumweka kwenye gari lao ili kumpeleka kupata matibabu zaidi.

Ukosefu wa mvua mara kwa mara husababisha ukame hapa mjini. Ndugu huyu yupo katika shughuli ya kuwachunga mbuzi wake. Amewaleta mbuzi kwenye kidimbwi cha maji , lakini kidimbwi chenyewe kimekauka ishara kuwa mvua haijanyesha kwa muda mrefu. Vilevile kuna punda katika eneo hili.

Mara kwa mara mvua nyingi hunyesha hapa mjini Nairobi. Afisa huyu wa uokoaji wa majini yupo katika harakati ya kuwavukisha watu mto uliofurika ishara kuwa mvua nyingi imenyesha katika sehemu hii. Watu wengi sana wamesimama kando ya mto.

Ukosefu wa chakula ni moja ya changamoto kubwa. Mandhari haya yana ukame kwani mimea inakauka. Watu wengi wanaume kwa wanawake wamefika hapa kupokea msaada. Mama anapokea pesa kwa furaha. Kuna ndugu aliyeketi ambaye anasajili watu.

Uchafuzi wa mazingira umesababisha mchipuko wa magonjwa hapa mjini. Haya ni makazi ya watu. Wanaume hawa wamo katika harakati ya kuzoa mchanga na uchafu mwingine kwenye mtaro wa maji taka, ilikuhakikisha maji haya hayatui sehemu hii. Wanatumia sepetu na majembe kufanya kazi hii.

Uchafuzi wa mazingira ni kati ya changamoto kubwa sana hapa mjini Nairobi. Sehemu hii imejaa uchafu wa kila aina. Matambara na karatasi nyingi zimerundikana mahali hapa. Mimea iliyo katika eneo hii imekauka ishara kuwa mchanga wenyewe hauwezi stawisha mimea yoyote.

Mazingira ni muhimu kwa kila kiumbe. Hii ni sehemu ya chini kabisa ya bahari. Maji ya bahari hii yanapendeza sana. Vilevile, kuna miti ya baharini ambayo ina rangi yake spesheli mahali hapa. Samaki wa aina mbalimbali na wenye rangi tofauti vilevile wapo katika eneo hili. Wanyama wengine wa baharini vilevile wapo hapa.

Masoko mengi na yanayouza bidhaa mbalimbali yapo hapa mjini Nairobi. Sehemu ya soko hili imepangwa bidhaa nyingi za aina mbalimbali kwa utaratibu nzuri. Karoti, nyanya, vitunguu, viazi, biringanya, thengere na kabichi zipo mahali hapa. Bidhaa hizi zimepangwa kwa utaratibu mzuri kulingana na aina yake ili iwe rahisi kwa wanunuzi kuziona.

Maji ni kati ya vitu muhimu kwa menajili ya kuendeleza shughuli za hapa mjini Nairobi. Mfereji huu umeundwa kwa bomba la rangi ya bluu na umesimamishwa wima, karibu na sehemu ya kutokea maji unavuja ishara kuwa umelegea, ndoo imewekwa chini kwenye sehemu hii, ili kuyatega maji yanayo mwagika.

Sekta ya afya ni kati ya vitengo vinavyozingatiwa sana hapa jijini Nairobi. Kliniki hii itembeayo ipo katika harakati ya kuelekea sehemu mbalimbali kutoka huduma za afya. Imepakwa rangi nyeupe na mistari ya rangi ya bluu. Nembo ya nchi ya Kenya imechorwa kwenye ubapa wa kliniki hii.

Sekta ya afya ni Moja ya nyanja zinazozingatiwa hapa mjini. Hospitali hii imeengwa kwa ustadi wa Hali ya juu. Barabara nzuri imeundwa kuelekea kwenye hospitali. Taa nyingi zimewekwa ndani ya hospitali na zinamulika vizuri. Gari la wagonjwa limesimamishwa nje ya hospitali.

Afta ni kati ya sekta zinazozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Tarakilishi hii inatumika katika shughuli za hapa hospitalini. Skrini ikicharaziwa na kiteuzi vipo upande wa juu wa meza hii na kitengo kikuu cha uchakataji kipo upande wa chini. Karatasi ya kuandikia mgonjwa matokeo na kitabu kingine vipo juu ya meza pia.

Huduma za afya ni muhimu kwa kila mtu hapa mjini Nairobi. Kitanda hiki cha hospitali kimeundwa kwa chuma. Mto wake ni wa rangi nyeusi na umezeeka kwa sababu umerarukararuka. zKwenye ukuta kuna rafu iliyowekwa katone na chupa ya dawa.

Sekta ya afya inazingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Godoro hizi za kutandikia vitanda vya hospitali ni mpya na nyingi sana. Zimefungwa ndani ya karatasi za nyloni na kuwekwa kwa pamoja kwenye mpangilio wa moja juu ya nyingine kuelekea upande wa juu. Ni za rangi nyeusi.

Sekta ya afya ni kati ya vitengo vinavyozingatiwa zaidi hapa mjini Nairobi. Kitanda hiki cha hospitali ni kizuri. Kimeundwa kwa chuma na kuwekwa mto wa rangi nyeusi. Kwenye sakafu kuna kifaa cha mgonjwa kukanyagia anapopanda kwenye kitanda au kushuka.

Hali ya matibabu hapa jijini inazidi kuimarishwa kwa kuwekwa kifaa cha kisasa kwa hospitalini. Mashine hii ya kupima kutumia mawimbi ya sauti imewekwa katika mandhari safi hili kuhakikisha hamna tatizo lolote linalotokea, ikishafanya vipimo inatoa risiti inayoonyesha matokeo ya vipimo.

Sekta ya afya ni moja ya vitengo vinavyozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Daktari huyu ameketi mkabala na mgonjwa akiendelea kumhudumia. Kuna faili ya afya na karatasi nyingi kwenye meza. Vile vile kuna tarakilishi kwenye upande mmoja wa meza. Daktari anaendelea kumwandikia mgonjwa matokeo ya matibabu kwenye kadi yake ya hospitali.

Sekta ya afya ni kati ya vitengo vinavyotiliwa mkazo hapa mjini Nairobi. Pipa hizi mbili za takataka zinatumika kwa minajili ya kuweka uchafu hospitalini. Moja ni ya rangi nyeupe na nyingine ni ya rangi ya bluu. Upande wa juu zina vifuniko vya kufungua ili kuweka takataka na kisha kufunika.

Afya ya meno ni muhimu kwa kila mtu. Hii ni dawa inayotumika katika kutibu meno. Imewekwa kwenye mfuko kisha picha ya meno kuchorwa uu. Vilevile jina la dawa limeandikwa juu ya mfuko huu na vilevile maelezo mengine kuhusu dawa hii yameandikwa.

Afya kwa watoto ni moja ya mambo yanayozingatiwa sana hapa jijini Nairobi. Mhudumu huyu wa afya yuko katika harakati ya kuwachanja watoto ili kuwazuia kupata maradhi. Baada ya kuchanja mtoto huyu anamueka alama kwenye kidole kama ishara amepata chanjo. Amevaa sare zake rasmi za kazi.

Huduma za afya zinazingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Daktari huyu yupo katika harakati ya kumhudumia mtoto mchanga aliyezaliwa. Amevaa glovu nyeupe mikononi na ameshika dawa anayoweka kwenye kitovu cha mtoto.

Afya kwa watoto inazingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Mtoto huyu anapokea chanjo ya polio ili kumkinga kutokana na maradhi ya polio. Ameangalia juu na kufungua kinywa. Mhudumu wa afya anaimimina dawa kwenye mdomo wa mtoto kwa kutumia kifaa kilicho na dawa.

Afya kwa watoto ni kati ya mambo yanayozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Mama huyu amefikisha mtoto kwenye kituo cha afya ili kupata chanjo. Muuguzi yupo katika harakati ya kumpea mtoto chanjo ya Polio kupitia mdomoni. Mama amemshika mtoto vizuri.

Afya kwa watoto ni kati ya mambo yanayozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Mtoto huyu yupo katika hali ya kupewa chanjo. Amelazwa chini kwa kuangalia juu kisha muuguzi ameshika kichupa kilicho na dawa ya polio ili kumtia mdomoni.

Mambo ya afya ni moja ya sekta inayo zingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Daktari huyu wa watoto yuko kwenye shughuli ya kumhudumia mtoto hapa hospitalini. Mama ya mtoto ameketi karibu na mtoto kumshika daktari anapo mpa huduma za matibabu.

Afya kwa watoto ni kati ya mambo yanayozingatiwa sawa hapa mjini Nairobi. Watoto hawa walio na shida mbalimali za mwili wamelazwa hospitalini ili kupata huduma za matibabu. Wameshikwa na mama zao.

Afya kwa watoto ni kati ya mambo yanayozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Dawa hii ambayo hutumika kwa minajili ya chanjo ya watoto imewekwa mahali salama ili kuikinga kutokana na kuharibika. Karatasi yenye maandishi ya aina ya chanjo imepachikwa kwenye kichupa. Vilivile muda wa kuharibika umeandikwa kwenye chupa na imefungwa vizuri kwa kifuniko.

Afya ya watoto inazingatiwa sana hapa mjini Nairobi wahudumu hawa wa afya wamefika katika eneo hili kuwapa watoto chanjo ya polio wamevaa koti zao rasmi za kazi ,watoto wamefikishwa katika eneo hili kupewa chanjo wahudumu wawili wapo katika harakati ya kummiminia mtoto mmoja dawa kwenye mdomo.

Elimu ni kigezo muhimu kwa mtoto hapa jijini Nairobi. Watoto hawa wanne wameketi chini juu ya mkeka wakiendelea kusoma. Wana kitabu mbele yao kilicho na picha ambazo wanaendelea kujadili.

Sekta ya afya ni kati ya vitengo vinavyotiliwa mkazo hapa mjini Nairobi. Dawa hii yenye rangi ya buluu imewekwa kwenye kichupa cha glasi angavu. Inatumika katika matibabu hospitalini. Sindano inatumika kuvuta kiwango cha dawa inayohitajika kwa ajili ya kumtibu mgonjwa.

Afya kwa watoto ni kati ya mambo yanayozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Mama huyu amefikisha mtoto kwenye kituo za afya ili kupata chanjo. Mama amemshika mtoto huku mhudumu akimdunga sindano ya chanjo.

Mmea huu ni aina ya mgomba. Majani yake ni makubwa na mapana. Baadhi ya majani yake yamekatika na kubaki nusu. Upo katika hali nzuri ya kustawi kwani majani yake ni ya kijani kibichi iliyokoleza na umechipuka vizuri.

Dawa za kiasili zinatumika katika kutibu magonjwa mbali mbali. Mti huu ni mkubwa mno kwa urefu, una majani mengi na vilevile matawi. Majani yake, magamba na vile vile mizizi yake inatumika katika kutibu magonjwa mbali mbali. Kando ya mti huu kuna mimea mingine iliyomea.

Mmea huu ni aina ya mgomba. Mmea wenyewe ni mkubwa sana. Una majani ya kijani kibichi ambayo ni makubwa vilevile na kuna majani mengine ambayo yamekauka. Mgomba huu umezaa ndizi ambayo bado haijaiva na ni ya kijani kibichi.

Dawa za kiasili zinatumika kutibu magonjwa tofauti. Mandhari haya yana miti mikubwa kwa ndogo ambayo ni ya kijani kibichi. Miti hii inatumika kwa njia tofauti kama dawa. Kwenye sakafu kuna mimea ndogo ndogo iliyojikuza.

Dawa za kiasili zinatumika katika kutibu magonjwa tofauti tofauti. Mandhari haya yana mti wa wastani ambao ni wa kijani kibichi, una majani makubwa. Mti huu unatumika kwa njia tofauti kama dawa, kwenye sakafu kuna mimea mingine midogo midogo, iliojikuza.

Dawa za kiasili zinatumika kutibu magonjwa tofauti, tofauti. Mandhari haya yana mti wa wastani ambao ni wa kijani kibichi kisicho koleza. mbegu zake zimejishikilisha kwenye shina la mti huu. Mti huu unatumika kwa njia tofauti, tofauti kama dawa. Kwenye sakafa kuna mimea midogo, midogo iliyojikuza.

Dawa za kienyeji hutumika kwa matibabu ya magonjwa mbalimbali. Miti yenye rangi ya kijani kibichi ikimea mahali hapa. Baadhi ya miti ni mifupi na ina majani makubwa. Kuna miti minigine ambayo ni mirefu. Miti hii imemea kwa pamoja kwa kukaribiana. Majani yake, maganda na mizizi hutumika kama dawa kwa maradhi mbalimbali.